Watu hawa ni watu wanaokuwa na shughuli ya kuchukua vidole au kuchukua fingerprints ama picha za vidole kwa ajili ya kuregister au kwa huduma za Id ama kuregistiwa kupiga kura.

Jumba hili ni la posta. Posta ni kampuni iliyokuwa ya kitambo ya kutuma barua ama pesa ama mizigo, mbele yake kuna mhudumu ama mfanyabiashara anatumia bodaboda kupeleka hizo bidhaa.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki wa mchezo. Mchezo wenyewe ni kama ni wa mpira ama mchezo wa rugby na washabiki hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya kwa sababu wamevaa mavazi inayoonekana ni kama ni nyekundu na imeandikwa timu za Kenya ama jina la Kenya.

Huyu hapa ni Martha Koome ambaye ni chief justice wa koti la Kenya. Yeye ndiye president wa koti ya Kenya na anaonekana kula kiapo wa ile siku ya swearing in na hapo kando yake kuna chief registrar ambaye yeye ndiye mwelekezi wa taking oath .

Hawa ni wachezaji na ni wachezaji wa mpira ama basketballi na wanaonekana kuwa na furaha na wanaonekana kuwa wameshinda tournament kwa sababu wamepewa kikombe ama kikombe ya washindi.

Hawa ni washabiki wanashabikia timu la Kenya ya rugby wanaonekana kuwa na furaha kwa sababu timu yao imeshinda ama imefunga mbao na wanaonekana wakiwa kwa kiwanja cha Kasarani ama Nyayo Stadium

Picha hii inaonyesha vijana wa kiume ambao wamevalia sare za mpira, yaani wachezaji. Wanaonekana wenye furaha pia wanashangilia. Inamaanisha kwamba wamefunga bao ama katika mechi yao wameshinda michezo.

Nembo hili ni nembo la Jubilee ama chama cha Jubilee iliokuwa chama cha kitambo cha Rais Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto viliomueka mamlakani mnamo elfu mbili kumi na tatu.

Hawa ni wafuasi wa kisiasa na wanaonekana kuwa kwenye mrengo wa Raila na Kalonzo mnamo mwaka wa 2017 ama elfu mbili na kumi na saba. Hawa wanasherekea ama wanakampenia Raila Amolo Odinga kwa kuwania kiti cha urais.

Wahudumu hawa walioketi ni wafanyikazi wa Huduma centre, ambapo wanapeana huduma za Kenya. Huduma kama kupeana kitambulisho, kupeana helb loan ama kuapply helb loan kupeana pasipoti, na hapa pia wako kazi, wanajaribu kusaidia wakenya.

Mashabiki hawa ama wafuasi hawa ni wafuasi wa timu ya Gor Mahia na wanaonekana kuwa wanashambikia timu yao inayocheza katika ligi kuu ya Kenya na pia Gor Mahia ni timu nzuri inayoongoza ligi mara kwa mara.

Mahala hapa ni mahala pa kupeana huduma kama vile kupatiana vitambulisho , kukata pasipoti na mhudumu huyu ama mfanyikazi huyu anafanya kazi kwenye Huduma Centre na anafanya kazi kwenye kitengo cha mahakama.

Mama huyu anayesimama zinaitwa Martha Koome na amesimamia koti kuu ya Kenya ama supreme court .Yeye ndiye president wa president wa judiciary na pia anatoa huduma kwa wanahabari wa nation .

Huyu ni jaji mkuu na anayesimamia koti la Kenya koti kuu la Kenya kwa majina anaitwa Martha Koome yeye ndio president of koti anaonekana kuwahutubia wakurugenzi ama anaonekana kutoa hotuba.

Hawa ni wafuasi wa timu ya gor mahia inayocheza katika ligi kuu ya Kenya na wanaelekea kwa kiwanja ama timu yao ilikuwa imeshinda ni kama wanasherehekea katika steji za Nairobi na wanapanda mathree ama nganya

Hili hapa ni cheti cha kusafiri kutoka nchi ingine kuenda nyingine ama kwa lugha ingine inaitwa passport cheti cha kutumika na serikali ya Kenya kutoka nchi ya Kenya.

Huyu ni Martha Koome ambaye ni chief justice wa koti la Kenya anayesimamia koti zote nchini Kenya, na kando yake kuna Philomena Mwilu ambaye ni deputy wake na hao watu wengine wanaonekana ni maafisa wa koti hii.

Hawa ni mashabiki wa Kenya na wanaonekana kuwa wanashabikia timu la Kenya naitona team ama timu yoyote ya mchezo ya kenya wako kwa kiwanja ya kasarani ama Nyayo stadium hiyo ndo kiwanja mzuri iko Kenya ya kuchezea mpira.

Hawa ni majaji wa Supreme Court ama korti kuu la Kenya na katikati yao kuna Chief Justice ama jaji mkuu anayeitwa Martha Koome. Kando yake kuna Philomena Mwilu ambaye ana Deputy wake.

Mama huyu ambaye amevalia mavazi ya kortini anaitwa Martha Koome, ni jaji mkuu wa korti la Kenya na ni president mkuu wa korti kuu pia kando yake kuna president wa Kenya ambaye ana itwa William Samoei Ruto.

Hawa ni wachezaji wa michezo ya vikapu ama basketball na mmoja wao anaonekana na anachezea timu ya Kenya National Team . Hapa ni Indoor Arena Kasarani ama stadium nyingine.

Wafuasi hawa ni wafuasi wa chama cha PNU ikiwa imesajiliwa mnamo elfu mbili na mbili ilikuwa chama ya Martha Karua, Mwai Kibaki iliyowania kiti cha urais.

Wachezajinhawa ni wachezaji wanaochezea kenya premier legue ama ligi kuu ya Kenya, anayevalia nguo ya kijani kibichi mwenye anachezea timu ya Gor mahia mwengine pia anachezea ile ya Afc leopards .

Watu hawa waliovalia suti ama mavazi ya kotini na pia kofia zao ni kofia za kotini wanaonekana kuwa wanakula kiapo kwa ajili ya kuadmitiwa kama advocates wa kotini.

Jumba hili linaonekana kuwa ni jumba la huduma ya kupeana services ya huduma centre kama nsa services na kazi na pia huku kuna tarakilishi na viti za nyuma.

Hapa ni ofisi za huduma center , hapo ziko kila mahali kenya ama towns zile kubwakubwa , na hapo wanahurubiwa na mtu mwenye anaonekana kuwa mkubwa wao, na hao ni wafanyikazi wa huduma center .

Watu hawa ni wafanyikazi wa huduma Kenya, na wanatoa huduma kwa wakenya kama kutengeneza kitambulisho, kutengeneza good conduct, kutengeneza, kupeana maneno ya helb loan ama huduma zingine zote zinapatikana Kenya.

Ofisi hii ni ofisi ya huduma ama huduma centre .Ina operate ama inafanya huduma huku Kenya. Inapeana huduma kwa watu wakenya .Duka hili ama ofisi hii ni kama inaendelea kutengeneza iko on process kutengeneza.

Vitabu hivi ndogondogo ni pasipoti, pasipoti ya nchi ya Kenya na ni kitabu inayotumika kutoka nje ya nchi ama kusafiri kutoka nje ya nchi kupitia ndege ama meli.

Hapa ni kwenye ofisi ya immigration ama kwa wasafiri wanaotoka inje ya nchi ama kuingia ndani ya nchi wanaotaka kuchukuliwa maneneo ya paspoti ama shughuli zingine za kutengenezewa cheti za kutoka inje ya nchi.

Wachezaji hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu ama basketball , wanaonekana wameshinda mchezo huo ama wamekua washindi wa michezo kwa namna ilivyokua inaemdelea kwa sababu wamasherehekea.

Hawa ni viongozi wa kenya wakubwa sana. Mwenye amesimama akiwa ameinua mikono juu ni rais wa kenya William Samoei Ruto, Kando yake mwenye amevaa nguo ya nyekundu nyeupe anaitwa Raila Amolo Ondinga ni kiongozi wa opposition

Ofisi hili ni ofisi la huduma center na wafanyikazi wanonekana kwa wamevaa nguo zilizofanana na wafanyikazi wengine. Ofisi hili pia likona baloons , inaashiria kuwa kuna sherehe ama ni msimu wa krismasi.

Hapa kuna pasipoti mbili au cheti cha kusafiri kutoka nje ya Kenya inaitwa pasipoti. Na moja ni ile pasipoti ya kitambo na inaonekana kama imejaa kwa sababu ime.. kuna mashimo imedungwa ingine ni pasipoti mpya ya kisasa.

Huyu hapa ni Kalonzo Musyoka ambaye ni opposition leader na ambaye ako na chama ama ni party leader ya chama cha Wiper, yeye pia ni former Vice President ama Vice President alie kuwa wa zamani.

Huyu hapa ni Justin Muturi ambaye alikwa cabinet secretary ama katibu mkuu wa public service aliye acha kazi hivi majuzi na anazungumza na mfanyikazi wa huduma centre inayo peana services ama huduma kwa wakenya.

Watu hawa ni mashabiki na wanashabikia timu ya Kenya, timu ya mchezo kama, mpira, rugby ama mchezo wa kukimbia, watu hawa pia wanashabikiana wakiwa wamebeba vuvuzela na bendera ya Kenya.

Picha hii inaonyesha kifaru ambacho kinachimbua mahali ambapo patawekwa mitaro ya kupitisha maji. Pia, inaonyesha kwamba watu ambao wanaishi katika eneo hili ni watu wa tabaka la chini, kwani wanaishi kwenye ploti na nyumba ambazo hazijapangwa vizuri na zinaonyesha hali ya ukara iliyo chini mno.

Huyu mchezaji mwenye amevalia jezi ya nyekundu anaitwa Michael Olunga na anachezea klabu ya huko Saudi Arabia, anachezea kenya, hapa ilikuwa kasarani.

Hawa ni mashabiki wa timu ya rugby ya Kenya, na wanaonekana wako na furaha ni kama timu yao imeshinda. Ni warembo pia, wamejaa hapa na wamevaa vizuri, wamengara vizuri, na wanasherehekea vizuri.

Huyu ni Martha Koome ambaye ni chief justice wa Kenya, inaonekana anawahutubia wanahabari mbele yao na walio karibu naye ni wafanyikzii wa chama cha.

Nyumba hii iliyokuwa na tarakilishi tatu ni ya ofisi ya huduma Kenya ya kutolea wananchi huduma kama kutengeneza kipande, kutengeneza birth cerificates ama cheti cha kuzaliwa, na hawa ni wafanyikazi wa huduma centre .